Kuna mwanamke, akitumia kompyuta ndogo, anaonekana akitabasamu, na anaweza kuwa kwenye simu ya videyo, au anarekodi kitu. Ana nywele zilizopinda, na ameveaa shati la rangi ya blue , ameketi kwenye meza karibu na dirisha.

Hapa kuna mwanafunzi anayetumia tarakilishi, anaonekana akiwa katika mazungumzo kati yake na mtu aliyekuwa kwenye skrini. Anaonekana akiandika kwenye daftari, huku akitabasamu kwa furaha.

Hii ni kompyuta mpakato iliyo na neno E-LEARNING kwenye skirini yake. Nyuma ya kompyuta hiyo kuna bodi au skrini kubwa yenye alama mbalimbali zinazo husiana na elimu na teknolojia zikiwemo vitabu na kofia ya kuhitimu gramu wa na mawingu, watu na ujumbe, kioo cha kuuza na kifuli alama za WiFi ya nguvu.

Hivi ni vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu na kujifunza vikiwa vimezungukwa na kompyuta mpakato, vitu hivi ni pamoja na vitabu vilivyofunguka na vilivyofungwa, saa ya ukutani, penseli mbili, chupa za wino au rangi na kofia ya kuhitimu.

Kuna mtu amevaa kofia. Ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na skrini ya ziada. Kuna printer na vitu vingine mezani. Mtu huyu anaonekana akibonyeza kipanya.

Kuna mwanafunzi akijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Anaonekana akiwa ameketi kwenye meza. Amevaa shati ya buluu na anaandika kwenye daftari nyeupe.

Kuna mwanaume, anayezungumza na kuashiria kwa mikono yake. Na kuna skrini ya kompyuta iliyo na programu ya kurekodi au simu ya video. Kwenye skrini, kuna mwanamke ambaye anaonekana.

Kuna mwanamke kijana mwenye nywele za rangi ya zambarau, akiwa amevaa hedifoni za blue , na kofia ya rangi ya zambarau. Ameketi chini na anaandika kwenye daftari, huku kompyuta mdogo ikiwa mbele yake. Anaonekana akifanya kazi au kusoma kwa makini.

Hili ni dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kidijitali. Watu kadhaa wanaonekana wakishirikiana na kompyuta na raslimali za elimu zikojumuisha kitabu, cheti na kofia ya kuhitimu.

Kuna jukwaa ya elimu ya kidijitali. Bango kubwa kwenye skirini linaonyesha maneno, Digital Education Platform , likimaanisha mfumo wa kujifunzia mtandaoni.

Kuna mtu akitumia kompyuta ndogo kushiriki katika mkutano wa video au simu ya video. Mtu anaonekana kutoka nyuma ameketi mbele ya kompyuta ndogo amabayo inaonyesha skrini ya mkutano ya video. Na washiriki kadhaa.

Huyu ni mtoto akishiriki katika darasa la mtandaoni. Mtoto ameketi mbele ya kompyuta, amevaa vipokea sauti vya masikioni vya bluu na anaandika kwenye daftari. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu akifundisha kutoka ubao mweusi.

Mwanamume ameketi kwenye meza ndefu akitumia kompyuta ndogo labda akifanya kazi au kujifunza. Amezungukwa na viti virefu na meza nyingi. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu au vitu vingine.

Wanafunzi wawili wameketi kwenye ngazi za jengo la kisasa. Mmoja yupo katikati mwa picha ameketi na anatumia kompyuta ndogo huku mwingine akiwa nyuma yake ameketi na anaonekana akitumia kifaa kidogo cha kielektroniki kama simu.

Huyu ni mwanamke anayefanya kazi kwenye kompyuta ndogo mezani, akiandika kwenye daftari. Anaonekana mwenye furaha na anafanya kazi kutoka nyumbani au ofisi yenye mwanga.

Kuna vijana watatu wakiangalia kompyuta mpakato. Wawili kati yao wamevalia jaketi za rangi nyepesi na mmoja amevalia jaketi ya denim .Wote wanaonekana kuzingatia kitu kwenye skrini ya kompyuta.

Kuna mtu ameketi chini labda kwenye ngazi au benchi na anatumia kompyuta ndogo, amevaa fulana nyeupe na suali ya jinsi ya bluu. Mikono yake iko juu ya kibodi cha kompyuta ikionyesha kuwa anachapa au anafanya kazi.

Kuna watu watatu, labda wanaume wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta mpakato, labda wakifanya kazi, au wakijifunza. Wote wanaonekana kutumia kompyuta mpakato, huku kompyuta ya katikati ikiwa na nebo ya Apple.

Huyu ni mvulana mdogo wa kiafrika akiwa ameketi kwenye kompyuta mpakato, akitabasamu na kutazama moja kwa moja kwenye kamera. Anaonekana kuwa katika mazingira ya majifunzo.

Hii ni dana ya kujifunza kidijitali au mtandaoni. Ina vipengele mbalimbali vinavyohusiana na elimu ya kisasa, ikiwemo kompyuta. Inaonesha maudhui ya kujifunzia, kama vitabu vya kielektroniki na video, ikizisitiza matumizi ya teknolojia katika elimu.

Mwanaume anaonekana akifurahia kuandika. Anatumia tarakilishi akiwa ndani ya ndege au gari. Mwanaume huyu ako na nywele nyeupe na vipasio sauti.

Huyu ni mtu akichapa kwenye kompyuta mdogo. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kibodi na skrini ya kompyuta ndogo inaonekana wazi. Kuna pia sehemu ya skrini, nyingine kubwa nyuma. Ikionyesha mazingira ya ofisi au kazi.

Google classroom ni mfumo wa kujifunzia mtandaoni unaotolewa na google kwa hajili ya shule, unaolenga kurahisisha uundaji, usambazaji na ugawaji wa kazi za nyumbani bila karatasi. Ni zana pana kwa walimu kupanga na kutoa masomo huku ikiwezesha wanafunzi kupata kwa urahisi.

Huu ni kompyuta ndogo iliyowazi ikiwa na skrini iliyoonyesha programu ya kurekodia huu mkutano wa video kwenye skrini kuna mwanaume anayezungumza juu ya meza kuna makalamu

Hii ni skrini ya kompyuta yenye kiolesura cha kurekodi video. Kwenye skrini kuna picha ya mtu anayetazama kompyuta ndogo na simu ya mkononi.

Hawa ni wanafunzi wawili wakiwa wameketi kwenye darasa. Wanaonekana wanatumia kompyuta juu ya dawati. Nyuma yao kuna ukuta yenye rangi nyeusi.

Huyu ni mtu akiandika kwenye daftari au kitabu kwa kutumia kalamu ya blue , huku kompyuta mpakato ikiwa karibu naye mezani. Mikono ya mtu huyo inaonekana ikiwa imejikita katika shughuli ya kuandika, na sehemu ya kompyuta mpakato inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya kazi au masomo.

Huu ni ukumbi mkubwa wa matukio au mkutano uliopambwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Jukwaa lenye skrini kubwa na mapambo ya rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu inaonekana kuwa tayari kwa ajili ya hafla labda mkutano, sinema au sherehe.

Maabara ya sayansi au kemia inaonekana, wanafunzi au watafiti kadhaa wamevaa makoti meupe ya maabara na wanafanya kazi kwenye meza vilivyo na vifaa vya maabara.

Huu ni ukumbi au jukwaa la sinema lililokuwa na watu likiwa na safu za viti vyekundu. Kuna jukwaa au eneo la mbele na juu kuna muundo mrefu labda kwa ajili ya taa au mapambo.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa upande wa kulia yanayoingiza mwanga na kuta zinazoonekana kuwa na mabango ya elimu.

Hili ni chumba kinachoonekana kama maktaba au darasa. Kuna rafu za vitabu vilivyojaa kwenye rafu. Pia kuna meza na viti kadhaa zikiwemo meza ndefu mbele na meza ndogo kadhaa zilizo na viti vya buluu.

Hili ni chumba chenye vitanda viwili. Kila kitanda kina chandarua cheupe na shuka cheupe. Chumba kinaonekana kuwa cha wageni, labda katika nyumba ya wageni au hosteli.

Hili ni chumba chenye kitanda kimoja, kilichofunikwa na shuka ya blue , pembeni mwa kitanda kuna meza ndogo, ya mbao, na kiti, na juu ya meza kuna chombo, cha maua.

Hawa ni kundi la watu wanaonekana kuwa wanafunzi au timu ya mchezo wakiwa wamesimama mbele ya basi. Basi hilo lina maandishi United States International Iniversity Africa . Watu hao wamevaa sare zinazofanana na rangi ya njano na kahawia.

Ni maabara ya kompyuta au darasa lililo na kompyuta nyingi. Tunaona safu za kompyuta zikiwa zimepangwa kwenye meza ndefu zikiwa na viti vyenye rangi nyekundu na njano. Sakafu inaonekana kuwa nyekundu.

Hili ni chumba chenye meza ndefu za maabara, zenye nguzo za mbao, zenye rangi ya kahawia na kabati za chuma chini yake. Kwenye meza hizo kuna sinki na mabomba pamoja na vifaa vingine vinavyotumika maabara kama vile mirija na vyombo kutumia.

Hawa ni kundi la watu wameketi ndani ya chumba kinachoonekana darasa au ukumbi wa mikutano kuna madawati na viti vilivyopagwa na watu wengi wameelekeana mbele.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Wanaonekana wakiwa katika mchezo au mazoezi na baadhi yao wamevalia jezi zenye tofauti kama vile bluu, njano na nyekundu. Mchezaji mmoja anaonekana akishika mpira na kukimbia huku mwingine akimkimbilia.

Hawa ni wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia sare za shule, wakiwa kwa maabara ya kompyuta. Wameketi kwenye madawati na kutumia kompyuta, inaonekana kama darasa la kompyuta shuleni.

Hiki ni chumba chenye kitanda kilichotandikwa vizuri, likiwa na shuka nyeupe na mito miwili. Kuna pia kiti cheusi, labda cha mbao, kilicho mbele kidogo ya kitanda.

Huu ni ukumbi au darasa la wanafunzi ambayo ni wazi. Kuna viti vyeusi na dawati ya kahawia zilizopangwa kwenye safu. Sakafu ya chini inaonekana kuwa lina rangi ya ...

Hii ni kiti cha ukumbi wa mikutano au sinema, chenye meza ndogo inayo kunjwa kwa hajili ya kuandikia au kuweka vitu. Kiti hicho kina rangi ya bluu na mikono ya mbao yenye rangi ya kahawia.

Huu ni ukumbi mkubwa wa ndani labda ukumbi wa mazoezi au ukumbi wa michezo kwenye sakafu ya kijivu iliyo na mistari. Katikati ya ukumbi kuna mtu amesimama amevaa sare nyeupe anaye fanana na sare ya Sanaa ya kijeshi.

Huu ni darasa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu tayari kwa ajili ya masomo. Dirisha kubwa, linaonekana nyuma likionyesha mazingira ya nje. Sakafu ya chini ni ya kijani kibichi.

Hawa ni wachezaji wawili wa hockey uwanjani wakiwa katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya machungwa na vifaa vya mlinzi wa mlango. Anaonekana akijaribu kuzuia mpira huku mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani kibichi akionekana akijaribu kucheza mpira.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mbao na magodoro yenye mifumo ya waridi . Kuna kabati kubwa la mbao lenye milango na sehemu za kuhifadhia nguo au vitu vingine . Dirisha kubwa lenye mapazia marefu ya kahawia , linaruhusu mwanga kuingia.

Hawa ni kundi la watu na basi kubwa la rangi ya njano na bluu yenye maandishi USIU Afrika likiwa limeegeshwa. Watu wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na bendera au kitambaa cha njano kinachofunika kitu.

Huu ni mfano wa chumba cha hosteli hasa kinachoonekana kuwa cha Jabulani Nairobi. Chumba kina vitanda vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao kila kimoja kikiwa na godoro na shuka.

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili, ambavyo vinaonekana kua katika hosteli au malazi ya pamoja. Kuna vitanda viwili viwili vya mbao, upande wa kushoto na viwili vya chuma upande wa kulia. Chumba kinaonekana kua na kuta na rangi iliyokolea.

Hiki ni chumba cha makazi ya wanafunzi kinachoonekana kama sehemu ya Qwetu Resident. Inaonekana kuwa chumba kimetengenezwa kwa ajili ya wanafunzi na kina vitanda viwili vilivyo na matindoko yenye michoro ya nyota kuashiria kuwa ni chumba cha watu wawili.

Hii ni maktaba yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu . Kuna meza na viti na watu wachache wanaonekana wakisoma au wakifanya kazi. Eneo linaonekana kua tulivu na lenye utulivu, mahali pazuri pa kusoma.

Hii ni chumba cha kulala chenye kabati la nguo la mbao lenye drawer tano upande wa kushoto, likiwa na vitu juu yake kama chupa ya maji na kopo la dawa ya kunyunyizia. Kiti cheusi chenye rundo la vitabu au karatasi upande wa kulia wa kabati.

Huu ni mazingira ya darasa, au chumba cha kujifunzia, kuna meza na viti kadhaaa, vilivyopangwa, baadhi zikiwa na rangi tofauti kama vile kijani kibichi, na nyekundu. Pia kuna rafu zenye, vi, vitu, vilivyopangwa, vizuri ukutani.

Kuna chumba kilicho na vitanda viwili vya mtu mmoja, kila kimoja kikiwa na godoro, shuka, na mto mweupe. Ukuta ni wazi na sakafu inaonekana kua na muundo wa mbao au vigae. Chumba kinaonekana kua rahisi na safi.

Hawa ni watu wazima wakiwa ndani ya chumba. Wameketi kwenye meza na kutumia kompyuta za mikononi na onekana kama mafunzo au warsha ya kompyuta. Kuna mwanaume na wanawake wote wamejikita kwenye kazi zao.

Kuna mwanaume akiwa amevaa aproni yenye nembo ya Food nne, akihudumia chakula kwa watoto wa shule. Watoto hawa wamejipanga na wanaonekana wakipokea chakula hicho kwa furaha.

Hii ni karatasi iliyoandikwa kwa mkono na mtawala wa rangi ya chungwa juu yake. Juu ya karatasi kuna maneno Ijumaa, februari 2025 na kichwa cha swali kikifuatiwa na maelezo herufi ndogo hutumike.

Hili ni darasa la shule ambapo mwanafunzi mmoja anasimama mbele ya wanafunzi walioketi kwenye madawati. Mwanafunzi huyo anaonekana kufundisha au kutoa maelezo kwa wenzake.

Hili ni darasa lenye mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweusi, na wanafunzi wameketi wakifuata somo. Inaonekana ni mazingira rahisi ya shule, labda vijijini au katika eneo lenye rasilimali chache.

Haya ni matofali ya saruji, na kile kinachoonekana kuwa fremu ya chuma, iliyovunjika, au iliyotupwa, ikiwa imelala chini yenye udongo, au mchanga na nyasi chache.

Hawa ni watu wawili, labda wanawake, wamesimama nje. Mmoja amevaa nguo ya buluu na sketi iliyopambwa, na mwingine amevaa shati jeupe la mpishi na suruali yenye rangi nyeusi. Wote wawili wanatabasamu na kuonekana kuwa na furaha.

Hawa ni wanafunzi wameketi kwenye meza wakila chakula. Wanaonekana wakiwa na sahani, zilizojaa chakula tofauti na wanatumia uma kula. Kuna sahani nyingine zenye chakula pia mezani.

Hii ni mahabara inaonyesha viti na meza nyingi za mabara zenye sinki na mabomba ya maji. Zikiwa zimepangwa kwa safu. Mahabara inaonekana kuwa safi na imeandaliwa kwa ajili ya kufanya majaribio au masomo.

Huyu ni msichana mdogo amevaa koti la maabara na miwani ya usalama akifanya jaribio la kisayansi, yuko mezani na vifaa vya maabara kama vile breakers na test tubes zenye vimiminika vya rangi mbalimbali.

Mtu amesimama juu ya miamba mikubwa jini ya anga enye mawingu. Mtu huyo amesimama juu ya miamba mikubwa na kuna vichaka vidogo karibu naye, nyuma ya mtu na miamba kuna angaa kubwa lenye mawingu meupe.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ambapo mchezaji mmoja amejirusha juu akijaribu kufunga mpira, kwenye kikapu. Watazamaji na wachezaji wengine wanaonekana nyuma na kuna mtu mzima, amesimama karibu na uwanja akitazama.

Hawa ni kundi la watu wanaoonekana kuwa wanafunzi na walimu wao wakufunzi. Wamevalia anguwe nyekundu na wengine wakiwa na medali. Wamekaa na kusimama wima mbele ya ua wa chuma. Wamepigwa picha, na inaonekana kama tukio la mchezo.

mwanamke na mtoto wakiwa wameketi kwenye meza labda katika kipindi cha matibabu au kujifunza, mwanamke anaonekana akimfundisha mtoto na kuna herufi au maumbo yenye rangi mbalimbali yametawanyika mezani.

Msichana mdogo anayeonekana mwenye umri wa shule ya msingi ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba au chumba chenye vitabu. Amevaa fulana yenye mistari ya blue na nyeupe na suruali yenye michoro, na anatabasamu usoni mwake.

Hili ni darasa ambapo mwalimu anafundisha wanafunzi. Mwalimu amesimama mbele ya darasa na anaonekana akieleza jambo huku mikono yake ikiwa juu. Wanafunzi wamekaa kwenye dawati yao na baadhi yao wameinua mikono yao.

Hawa ni kundi la watu wakicheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Mmoja wa wachezaji anaonekana akitumia magongo huku wakicheza mpira akionyesha uwezo wake wa kushiriki kikamilifu licha ya changamoto.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mlezi akitabasamu na kumsaidia mtoto mdogo . Wako kwenye meza na mtoto anaonekana akishiriki kikamilifu labda akijifunza au kufanya shuguuli ya ubunifu kama kuchora.

Kuna mwanaume anaonekana amekaa kwenye dawati akiwa kwa meza. Mwanaume huyo ako na miwani na amekaa kwenye meza. Juu ya meza kuna tarakilishi na anaonekana anaongea kwenye lugha ya ishara na anatabasamu kwa furaha.

Kuna mwalimu mwanamke akitabasamu na kuwasaidia wanafunzi wake darasani. Wanafunzi wanakaa kwenye meza baadhi yao wakiwa na ulemavu na wanaonekana wakijifunza au kufanya kazi pamoja. Moja wa wanafunzi yuko kwenye kiti cha magurudumu na anaandika huku wengine wakionekana akisikiliza kwa makini.

Hawa ni kundi la wanafunzi wakitumia kompyuta kwenye meza, labda katika darasa la kompyuta au maktaba. Mmoja wa wanafunzi anaweza kuwa na Down Syndrome na anatabasamu usoni mwake akionyesha furaha na ushiriki katika shughuli hiyo.

Kuna mwalimu mwanamke akisimama karibu na wanafunzi kadhaa ndani ya darasa au ukumbi wa shule. Mwalimu anaonekana akitabasamu na kuwasaidia au kuingiliana na wanafunzi.

Mfulana mchanga mwenye tabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akicheza na mchezo wa shanga zenye rangi. Anaonekana mwenye furaha na ameridhika. Akishika toi hiyo kwa mikono yake sehemu ya nyuma, inaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda hospitali au nyumbani.

Mtoto mdogo wa kiume, mwenye furaha, akicheza kinanda cha kielektroniki. Kinanda hicho kipo ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa na samani kama kabati au rafu nyuma ya mtoto.

Mwanamke anasoma kitabu au karatasi kusomea mvulana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu wote wanaokana kutabasamu na wanashirikiana kwa furaha. Nyuma yao kuna vitu mingi vya rangi tofauti inaonekana kuwa ni ya kuchezea.

Huyu ni mvulana mdogo. Ameketi kwenye dawati akitazama juu na tabasamu pana na mdomo wazi. Macho yake amegeuza juu yakionyesha sehemu sehemu nyeupe na inaonekana ana matatizo ya kuona.

Kuna mwalimu na mwanafunzi mdogo wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara darasani. Mwalimu, mwanamke mweupe mwenye miwani anatabasamu na anaonyesha ishara kwa mkono wake wa kulia huku mwanafunzi msichana mdogo akitabasamu na kuiga ishara zake.

Msichana mdogo mwenye miwani na kitabu cha zambarau akitabasamu akiwa labda anasoma au anachunguza kitabu hicho. Mandhari ya nyuma inaonekana kama miti ya kijani kibichi.

Huyu ni mwalimu wa kike na msichana mwanafunzi wakiwa wamevalia barakoa wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara darasani. Wote wawili wameketi kwenye madawati na vitabu na daftari viko mezani.

Hawa ni kundi la watoto wa shule wakiwa darasani wameketi chini sakafuni. Wanaonekana wakiwa wameshikilia vitabu au daftari na wanaandika. Msichana mmoja mbele ana miwani ya jua na anaonekana akisoma au kuandika kwenye daftari lake.

Mzee mwenye ndevu na miwani ya jua akisoma kitabu cha braille . Picha ya mzee anaonekana akiwa na umri mkubwa ana ndevu nyeupe na amevaa miwani ya jua meusi.

Kuna wanafunzi wawili labda darasani, mmoja wao anainua mkono wake juu akionekana kujibu swali au kushiriki wakati mwingine anaonekana kutazama chini kwenye karatasi au kitabu iliyoko mezani mbele yao.

Kuna wanawake wawili ndani ya jengo linaloonekana kama kanisa au makumbusho . Mwanamke mmoja aliyevaa kofia lenye manyoya na miwani, anaonekana akishika kitabu kikubwa kilicho wazi labda akisoma au akichunguza yaliyomo. Mwanamke mwingine labda kiongozi wa watalii au msaidizi amesimama karibu na yeye.

Watu wawili wanaonekana mwanamke na mwanaume wakiwa wamevaa aproni wanashugulika na kazi fulani. Mwanamke ananywele zilizofurika na anashikilia kitu kama saduku au kifaa huku mwanaume ambaye anaweza kuwa na down sydrome ameshika kitabu au kibao cha kuandikia.

Hawa ni kundi la watu ndani ya chumba labda darasani au warsha , wakijishughulisha na kazi au kujifunza. Watu kadhaa wamekaa kwenye madawati, baathi wakiandika au wakifanya kazi na vifaa vilivyo mezani.

Hawa kuku wengi wengi wakiwa wamefungiwa kwenye mabwawa yenye viwango vingi yaliyopangwa kwa safu ndani ya jengo. Labda shamba la kuku .Mabwawa haya yanaonekana kuwa na mifumo ya kulisha na kunywa iliyounganishwa.

Hawa ni kundi la watu ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi au darasa. Kuna madawati na kompyuta na watu wamekaa wakifanya kazi au kusoma. Dirisha kubwa linaonekana nyuma likionyesha majengo mengine nje.

Hawa ni kundi la wanaume wakiwa katika chumba cha mafunzo au darasa. Baadhi yao wamevaa sare zenye maandishi BOLTE TRAINING INSTITUTE mgongoni mwao ikionyesha kuwa wako katika taasisi ya mafunzo.